Duka la bidhaa za maziwa lenye mashine ya kuuza maziwa ya kujihudumia, mashine hiyo ina rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yayoashiria mashine ya maziwa, ikiwa na sehemu ya kuwekea chupa au glasi.

Duka la samani kuna mabango yenye maandishi wauzaji wa samani na namba za simu, mbele ya duka kuna sofa mbili nyeupe zilizopangwa kwa ajili y kuonyeshwa.